Mwanamke anauza ndizi kwenye soko. Amejiegemeza kwenye ndizi nyingi zilizopangwa. Amevalia kiremba cha zambarau na anaangalia mbele. Upande wa kulia, mtu mwingine aliyesimama ameshikilia fimbo.